Duka la nguo lililo na nguo nyingi zilizopangwa kwa utaratibu. Nguo zenye rangi mbalimbali zikiwemo sweta na sketi zimetundikwa kwenye hanger .Rafu za nguo zimepangwa kwa safu na kuna picha zilizoning'inizwa kwenye ukuta mweupe.

Jumba la biashara la baby shop linaonekana likiwa limejaa bidhaa za watoto ndani. Barabara ya sakafu inayoongoza kwenye duka hilo ni pana na safi. Ikiashiria nafasi wazi kwa wateja kutembea.

Safu za suti za wanaume zimepachikwa kwa utaratibu kwenye raki ndefu ndani ya duka. Suti hizi zina rangi na mifumo mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri. Kuna suti za rangi ya buluu, kijivu, nyeusi na hata zenye miraba.

Duka la nguo limejazwa na nguo za rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Mwanamitindo wa rangi ya manjano amesimama mbele ya duka, akionyesha nguo. Madirisha ya kioo yanaonekana kwa mbali, yakionyesha ndani ya duka.

Duka la nguo lina suti nyingi za kiume zilizopangwa kwa utaratibu. Suti za juu au blazers zimetundikwa kwenye kamba tano juu, zikiwa na mashati na tai.

Rafu ndefu za mbao zenye viatu vingi vimepangwa kwa safu. Kila rafu imejaa viatu vya aina mbali mbali, vikiwemo buti na viatu vingine, vikiashiria mkusanyiko mkubwa wa viatu.

ya nguo na viatu. Liko na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto, rafu ndefu zimejaa nguo zilizokunjwa kwa ustadi. Upande wa kulia, kuna rafu za viatu na katikati kuna meza ya buluu yenye magazeti juu yake.

Duka la levis linaonekana wazi. Likiwa na ishara kubwa nyekundu ya chapa juu ya mlango. Madirisha ya duka yanaonyesha mwanamitindo wa bandia akiwa amevaa jeans .Na kuna maneno curvy jeans yameandikwa kwa herufi kubwa.

Rafu zilizojaa viatu vya watoto vimepangwa vizuri. Viatu vingi ni vya aina ya sandali na vimewekwa kwenye mabano yanayoning'inia vikiwa na rangi na miundo mbalimbali. Kuna rafu mbili kuu zinazojaa viatu, moja ikiwa katikati na nyingine kando ya ukuta.

Duka kubwa la nguo nyingi zilizopangwa kwenye raki na rafu. Nguo za rangi mbali mbali , zikiwemo blauzi za blue na zambarau, zimetundikwa kwa mpangilio, zikionyesha aina nyingi za mavazi yanayopatikana.

Ndani ya duka la nguo na viatu, kuna vitu vingi vilivyopangwa kwa umakini kwenye rafu. Upande wa kushoto, rafu ndefu zimejaa nguo zilizokunjwa kwa ustadi. Upande wa kulia, kuna rafu za viatu na katikati kuna ya bluu yenye magazeti juu yake.

Duka la nguo la Polo limepangwa vizuri. Mashati yaliyokunjwa na nguo zingine zimetunzwa kwenye rafu nyeupe upande wa kushoto, huku suruali zikinining’inia. Upande wa kulia, kuna kabati kubwa lenye sehemu nyingi zilizojazwa mashati ya rangi tofauti yaliyokunjwa kwa ustadi.

Mannequin zimevalia nguo ndefu za rangi ya manjano na nyeusi zikiwa zimesimama mbele ya duka la nguo. Nguo za aina mbalimbali na rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu ndani ya duka zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Tisheti nyeusi yenye picha kubwa ya bendi ya Pink Floyed na jina la albamu The Wall limetundikwa mbele, mikono ya mtu inaonekana ikishika tisheti hio ikionyesha umuhimu wake.

Hii ni duka la nguo la kampuni ya Levi's lenye bidhaa zilizopangwa ndani. Madirisha ya kioo yanaonyesha mannequins mbili zilizovalia, huku mmoja akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Chumba cha nguo kimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo zilizotundikwa kwenye rafu na zile zilizokunjwa vizuri kwenye meza za mbao. Upande wa kulia, kuna maua ya bandia yaliyowekelewa.

Raibu yenye viatu na kofia imepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe. Viatu vya ngozi vya rangi tofauti vimepangwa kwenye stendi maalum, huku kofia nyeusi zikining'inia juu.

Rafu nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mikoba na vifaa mbalimbali vya mitindo. Mikoba yenye maumbo na rangi tofauti imewekwa kwa mpangilio ikionyesha mkusanyiko mpana.

Duka la nguo limejazwa na nguo za rangi tofauti zilizopangwa kwenye rafu na hangers . Mashati, suruali na koti zimetawanyika zikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa. Kofia za aina mbalimbali na rangi tofauti zimewekwa juu ya rafu.

Duka la kisasa la nguo na vifaa vya mitindo katikati kuna manequin ilio valishwa koti yenye rangi ya ngavu na mifumo ya kupendeza likionyesha mtindo wa kuvutiia. Karibu na manequin kuna meza zilizo gongwa kwa ustadi zikiwa na mikoba, vito na skafu zenye rangi za kuvutia.

Duka kubwa limejaa nguo zilizopangwa kwenye rafu na stendi zikiwavutia wateja. Baadhi ya watu wanatazama nguo, huku mwanamke mmoja akiwa amevaa barakoa akichagua nguo.

Chumba kikubwa cha duka la nguo kimejaa bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu. Nguo zimetandazwa kwenye meza zikiwa zimefungwa kwa mifuko ya plastiki. Kando ya meza, kuna rafu zilizojaa nguo zikiwa zimepangwa kwa wingi.

Katika duka hili la nguo kuna mannequin watatu wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kiume. mannequin ya kwanza amevaa shati lenye mistari na suruali nyeusi. Wa pili amevaa shati la buluu na mistari na suruali nyeusi. Huku wa tatu akiwa amevaa koti la buluu, shati jeupe la polo na suruali ya rangi ya kahawia iliyo koza.

Duka la nguo na viatu liko na bidhaa zilizopangwa vizuri. Rafu zilizo na viatu vya aina tofauti na nguo zikiwa zimetundikwa kwenye hanger au kukunjwa mezani. Duka hilo lina muundo wa kisasa na mwanga mzuri huku sakafu ikiwa ya mbao au vigae vinavyofanana na mbao.

Mavazi yenye nakshi za kiafrika yananing'inia kwenye kishikio cha nguo, yakionyesha rangi na miundo mbalimbali. Kishikio kingine cha nguo, chenye gauni la rangi ya kahawia iliyokoza, kinasimama kando, kikionyesha mtindo mwingine wa nguo.

Duka la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali za nguo na viatu. Katika sehemu ya kushoto kuna rafu ndefu zilizo jazwa na aina tofauti za viatu, vikiwemo viatu vya kike na vya kiume. Kando yake kuna viti virefu vya kuketi wateja.

Magari kadhaa yameegeshwa karibu, yakiwemo magari nyeusi. Watu kadhaa wamesimama karibu na magari, wengine wakizungumza, wengine wamekaa chini. Mandhari inaonekana kuwa katika tukio la nje, labda la kijamii au mkusanyiko.

Ndani ya gari la samani usukani mkubwa wenye rangi nyeusi unatawala eneo la dereva , dashboard iliojakaa inaonyesha vifaa vya kupima kazi na mafuta, huku baadi ya vitufe na switch zikionekana jini yake.

Mkusanyiko wa magari meupe yamepangwa kwa mstari kwenye maegesho ya nje. Magari yote yanaonekana yakiwa safi na yametuzwa vizuri, yakionyesha hali nzuri. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana kwa mbali yakionyesha mazingira ya jiji.

Lori refu la kubebea magari linasafiri barabarani likiwa limebeba magari kadhaa meusi . Magari haya yanaonekana kuwa mapya na yamepangwa kwa uangalifu. Hali hii inaashiria usafirishaji wa magari kutoka kiwandani hadi kwa wateja au maduka ya magari.

Gari la kisasa la Kia lenye rangi ya kijivu limewekwa mbele. Taa za rangi zinaonekana zikiwaka zikionyesha muundo wake wa mbele. Nembo ya Kia imewekwa katikati ya grili ikisisitiza chapa ya gari hilo.

Gari jeusi aina ya S.U.V linaonekana likiwa limefunguliwa sehemu ya nyuma na milango yake ya nyuma. Sehemu ya kuhifadhia mizigo ya gari hilo imeachwa wazi. Ikionyesha nafasi yake kubwa.

Gari jeupe aina ya van labda Toyota Hiace limesimama chini ya paa. Gari hilo lina milango miwili ya kuteleza na vioo vilivyo tiwa giza. Bumper ya mbele ya gari ina nembo ya ubwa mwitu na kuna ishara ya njano upande wake kwa kulia.

Watu kadhaa wamesimama na kuketi karibu na magari yaliyoko nje. Mwanaume mmoja ameketi juu ya kofia ya gari jeusi akizungumza na mwanamke aliyesimama karibu naye. Kuna gari lingine jeupe upande wa nyuma na magari mengine yaliyosimamishwa kando.

Gari la fahari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Gari aina ya sedan lenye paa la jua na madirisha meusi. Matairi yake yana rimu za kuvutia zikionyesha muundo wake wa kisasa.

Gari la kifahari la rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye nyasi. Ni gari aina ya suv, lenye madirisha meusi na paa la kubebea mizigo. Matairi yake yana rimu za kuvutia zikionyesha muundo wake wa kisasa.

Gari aina ya matatu lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magurudumu yake yanaonekana meusi. Tofauti na rangi ya gari lenyewe.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha, limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi. Gari hilo lina milango ya kuteleza na madirisha mengi ya glasi. Katika sehemu ya kando, kuna stika ya alama ya msalaba mweukundu.

Gari ndogo la abiria lenye rangi ya fedha, limesimama kwenye njia ya udongo lina milango ya kuteleza na madirisha meusi. Gari hili linaonekana kutumika kwa usafiri, labda wa kitalii au wa kikazi likiwa na stika ya nembo fulani mlangoni.

Ndani ya gari iliyo na viti vingi, viti vya gari hili vimetengenzwa kwa umaridadi, vikiwa na rangi ya kijivu, vimepangwa kwa mpangilio mzuri na vikiwa vinaweza kubeba watu wengi.

Gari dogo jeupe lenye namba za usajili KCM 709K limesimama kwenye njia iliyotengenezwa kwa matofali au lami. Mlango wa injini unaonekana kuwa wazi kidogo kuashiria labda lilifunguliwa hivi karibuni au halikufungwa vizuri.

Gari la abiria aina ya van limepaki nje, likiwa na namba ya usajili KDR 963V. Mlango wa gari umefunguliwa ukiashiria kuwa abiria wanaweza kuingia au wanatoka.

Gari jeupe la SUV limeegeshwa kwenye lami iliyovunjika. Gari ina rimu nyeusi na matairi makubwa yakionyesha muundo dhabiti na wa kisasa.

Mikono ya watu wawili inasalimiana, huku mkono mmoja ukiwa unashikilia funguo za gari. Mandhari ya nyuma yanaonyesha gari jeupe, likionyesha mazingira ya biashara.

Katika uwanja ulio na nyasi, magari matatu yamesimama yamepangwa kwa mstari. Upande wa kushoto kuna gari jeusi, katikati kuna gari za blue , na upande wa kulia kuna gari kubwa jeusi, labda ni Nissan X-Trail, ambalo linaonekana likiwa limeegeshwa.

Magari matatu meupe yameegeshwa kwenye kura ya maegesho. Gari la mbele lina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye umbo la mviringo. Gari la pili linaashiria kuwa ni Dodge Challenger likiwa na kofia ya injini yenye matundu ya hewa.

Mwanamke na mwanaume wanajadiliana na muuzaji wa magari katika duka. Wanaangalia kompyuta ya muuzaji na inaonekana wanajadili ununuzi wa gari. Muuzaji amevaa suti na anawaonyesha gari la bluu.

Hili ni onyesho la magari ya kifahari yakiwemo ya Lamborghini na Mercedes . Magari haya yamesimama karibu na kila moja yakiwa yameegeshwa ndani ya jengo lenye madirisha makubwa.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe, amesimama karibu gari jeusi la kifahari. Anaonekana akigusa gari hilo kwa upole, akilitazama kwa umakini. Mwanaume huyo anaonekana kufurahishwa na gari hilo na tabasamu kidogo usoni mwake.

Gari la kifahari, chapa ya Mercedes Benz limeegeshwa mahali. Mlango wa mbele upande wa dereva uko wazi ukiacha gari likiwa tayari kuingiliwa. Gari hilo lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa la zamani na limesimama chini ya paa.

Kuna kundi la watu wanafurahia muda wao katika eneo la wazi lenye nyasi. Baadhi wamekaa kwenye nyasi wakipumzika, huku wengine wakitembea kati ya magari yaliyopaki eneo hilo.

Gari aina ya SUV lenye rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi. Gari hilo lina nambari ya usajili inayoanzia na herufi KDK. Kuna matairi makubwa na madirisha ya nyuma lenye kibandiko.

Wanaume wawili wamesimama karibu na gari la umeme. Na wanaonekana wakijadiliana. Mwanaume mmoja, akiwa amevaa suti. Anashika charger na anaelekeza kwenye gari. Mwanaume mwingine, akiwa amevaa shati nyeupe. Anaangalia gari na anaonekana akiongea.

Mkono mmoja unakabidhi funguo za gari kwa mkono mwingine, kuashiria makabidhiano au shughuli ya mauzo. Juu ya meza, karatasi na kalamu vimewekwa pamoja na mfano mdogo wa gari vikionyesha shughuli rasmi.

Gari jeupe la abiria au matatu limesimama wakati wa usiku, likiwa na milango yake wazi. Taa za nyuma za gari zinawaka, zikitoa mwanga mdogo kwenye giza.

Muuzaji wa magari anawazungumzia wateja wake wawili. Mwanaume na mwanamke kwenye duka la maonyesho ya magari. Mwanamme huyo amevalia suti huku akishika karatasi ambazo anaonekana akizieleza.

Mwanamume na mwanamke wamesimama karibu na gari jipya ndani ya chumba cha mauzo huku mlango wa gari ukiwa wazi. Mwanamume anaonekana akimwelekeza kitu mwanamke huku wote wawili wakitabasamu na kuonekana wenye furaha.

Gurudumu la gari limeegeshwa kando ya barabara likiwa na tairi nyeusi na rim ya rangi ya fedha. Rim hiyo ina muundo wa nyota na inang'aa. Gurudumu hilo linagusa sakafu ya mawe na kuna nyasi iliyo mbele yake.

Muuza mboga mmoja yuko sokoni, akichagua nyanya kutoka kwenye kreti za mbao. Kreti nyingi zimejaa nyanya nyekundu zilizoiva, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu chini. Mwanaume huyo amevalia shati la milia na suruali ya rangi ya kijivu.

Rundo kubwa ya maboga ya butternut limepangwa vizuri. Maboga ya butternut ni mengi yakiwa na rangi ya kahawia njano na umbo refu huku maboga mengine yakionekana juu. Baadhi yakiwa na rangi ya kijani iliyokolea na mengine njano.

Sehemu ndogo ya barabara inaonekana ikiwa na meza ndogo na maua yaliyopangwa. Kuna miavuli miwili, mmoja wa rangi ya zambarau na mwingine wa buluu iliyosimama karibu na meza hiyo.

Soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga za majani. Kando yake kuna maduka yanayouza kazi za sanaa kama vile picha na sanamu. Watu kadhaa wanatembea na kununua bidhaa huku wengine wakiuza.

Soko limejazwa matunda na mboga za majani zilizopangwa kwenye meza za mbao. Njia ndefu ya udongo inapita katikati ya soko ikionyesha nafasi ya wateja na wauzaji. Taa za umeme zinaonekana kwa mbali zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya soko.

Mandhari ya mji. Maegesho ya magari ambayo yamejaa mabasi. Mabasi hayo ni ya kijani na manjano. Kuna gari moja nyeusi katikati ya njia na pikipiki upande wa kulia.

Duka la nguo limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vitambaa vilivyokunjwa na nguo zilizotundikwa. Katikati, kuna koti la kijani lenye michoro ya miraba lililowekwa kwenye mwanamke bandia.

Soko la maua ambapo maua ya aina mbalimbali yamepangwa chini ya hema la kijani. Maua meupe, mekundu na ya waridi yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye ndoo na mabeseni.

Mkusanyiko mkubwa wa mabuyu yaliyokaushwa yakiwa yametapakaa ardhini. Mabuyu haya yana maumbo na ukubwa mbalimbali. Baadhi yakiwa yamelainika na mengine yakiwa na mikunjo au madoa.

Soko hili limejaa milima mikubwa ya mboga za majani, mboga hizi ni za rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wachache wanaonekana wakiuza na kununua mboga hizo.

Soko la sanaa la wazi limejaa picha za aina mbalimbali. Katika soko hili kuna picha za mandhari ya Afrika na picha za watu weusi, na zimeonyeshwa kwa rangi nzuri ukutani.

Duka dogo la wazi limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono. Shanga, vikuku na mapambo mengine yamepangwa kwenye rafu na meza. Mtu mmoja anaonekana akisimama nyuma ya meza akifanya kazi au akiwahudumia wateja.

Soko linaonyesha rundo kubwa la mboga na matunda yaliyopangwa kwa ustadi. Kuna rundo nyingi za nyanya nyekundu, pilipili hoho za manjano na kijani. Pia, kuna rundo ndogo za vitunguu ya zambarau na matunda mengine.

Sehemu ya kuuza imejaa matunda mengi na ya aina tofauti yakipangwa kwa ustadi, kuna wingi wa mapera ya kijani ya manjano na chungwa na pia matunda ya ajabu yenye miiba yanayofanana na kiwano.

Majengo marefu yenye rangi yakupendeza yana tawala eneo hili, huku jengo la kati likiwa lime pambwa kwa michoro ya bendera ya Kenya na sanamu ndogo ya watu. Ishara kubwa mbele ya jengo ina someka City Market ikionyesha kuwa ni soko kuu la jiji.

Katika soko lenye bidhaa nyingi wanawake wawili wanauza matunda. Mwanamke mmoja amevaa shati la jeans na barakoa na anapanga matofaa. Kando yake kuna mwanamke mwingine aliyevaa nguo ya rangi nyekundu na nyeupe akishika mfuko wa plastiki.

Soko kubwa la ndizi linaonekana wazi likiwa na milima mingi ya ndizi zilizo iva, zilizopangwa kwenye masunduku ya mbao. Mtu mmoja ameketi katikati ya masanduku hayo akifanya kazi yake watu wengine pia wana onekana wakiwa wamesimama nyuma ya masanduku.

Soko kubwa la ndani linaonyesha shughuli nyingi katika ghorofa mbili zilizounganishwa na nguzo kubwa na ngazi. Katika ghorofa ya chini, vibanda vya wazi vimejaa bidhaa mbalimbali ikiwemo matunda na mboga za majani huku wateja wakionekana wakichagua bidhaa.

Rundo kubwa la viatu vya aina mbalimbali na rangi tofauti vimerundikwa kwenye meza. Viatu vya sneakers, sandles na viatu vya kawaida vimetawanyika vikionyesha bidhaa nyingi zinazouzwa.

Duka la wazi linaonyesha safu ndefu za viatu vya ngozi maarufu kama akala au sandali za shanga zikiwa zimepangwa kwa rangi mbali mbali na shanga, mteja moja anainama akiangalia kwa makini viatu hivyo vilivyopangwa vizuri kwenye mabati.

Huu ni mtaa wenye maduka mengi, umejaa watu wanaouza na kununua nguo. Watu wanasimama kando ya meza zilizojazwa nguo na kuzipanga. Baadhi ya watu wanaonekana wakibeba nguo zao wakitembea kwenye njia.

Soko lenye bidhaa mbalimbali za kitamaduni zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Ngoma za kiafrika zenye nakshi mbalimbali zinaonekana zikiwa zimepangwa mbele, zikionyesha ufundi wa sanaa.

Katika chumba cha kisasa cha kupumzika kuna makabati marefu yaliyo wekwa kwenye ukuta yakiwa na rangi ya nyeupe na muundo wa marumaru. Makabati haya yana nafasi maalum ya kuweka runinga na pia yana vitu vya kuhifadhia vitu vidogo.

Majengo marefu ya kisasa na yenye madirisha makubwa ya rangi ya buluu yanatawala eneo . Chini ya majengo hayo, kuna uwanja wa kuchezea watoto wenye bembea za rangi nyekundu na buluu, ukionyesha eneo rafiki kwa familia.

Uwanja mpana umejaa nyasi kavu zikiwa zimefunikwa na jua la mchana. Upande wa kushoto wa eneo hii kuna mnara wa mawasiliano mrefu ukiwa umesimama wima. Kando ya uwanja kuna nyumba chache zilizojengwa zikionyesha kuwa eneo hili linaishiwa na watu.

Jengo refu la ghorofa linasimama kwa urefu, likiwa na madirisha mengi madogo madogo. Kila ghorofa lina balconies ndogo zikitoa mwonekano wa nje kwa wakaazi.

Mmea wenye maua madogo ya manjano na nyeupe ndio kipengele kikuu cha mandhari hii. Maua hayo yamechanua kwenye shina lenye majani membamba, yakiashiria ukuaji wa asili.

Njia ndefu imepambwa na kuta nyeupe na sakafu ya kijivu. Upande wa kushoto na kulia, kuna milango kadhaa iliyofungwa. Kwenye kuta zote mbili, kuna mbao zilizopigwa misumari ambazo zimejengwa kwa ajili ya kuegemea.

Jengo refu la gorofa linasimama wima likielekea angani. Muundo wake wa kisasa umechorwa kwa rangi nyeupe, kijivu na njano inayong'aa, ikitoa mwonekano wa kuvutia. Kila gorofa ina madirisha makubwa na balcony ikionyesha nafasi nzuri ya kuishi ndani yake.

Kutoka kwenye balkoni yenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia, unaweza kuwa na majengo kadhaa yenye ghorofa. Nguzo za balkoni zimetengenezwa kwa chuma na zimechorwa kwa ustadi.

Majengo ya ghorofa yamejengwa karibu na sehemu ya ardhi iliyo wazi huku mojawapo likiwa bado linajengwa. Kuta za majengo haya zimejengwa kwa matofali na mawe. Na kuna kamba za rangi ya machungwa zinazozunguka sehemu ya jengo moja.

Lango la chuma lenye nakshi nzuri linasimama mbele ya jengo la ghorofa. Lango hili lina rangi nyeusi na rangi ya dhahabu likiongeza uzuri na usalama kwa jengo hilo.

Jengo refu la rangi ya kahawia na madirisha mengi ya mraba. Magari yamegeshwa kando ya barabara yakionyesha maegesho. Mawingu meupe na angani yenye buluu linaonekana kwa mbali likionyesha hali ya hewa ya jua.

Jengo refu, jeupe lenye gorofa linaonekana upande wa kulia, likiwa na madirisha mengi. Upande wa kushoto kuna jengo jingine ambalo linaonekana kuwa katika ujenzi au limemaliziwa.

Lango la chuma jeusi linafichwa kwa sehemu na ukuta mkubwa wa mimea, ambayo imeongezeka kwa kiasi kikubwa na kuufunika. Juu ya ukuta, wa mmea kuna jengo lenye ghorofa, likiwa na kuta za rangi ya kahawia.

Jengo refu la ghorofa nyingi zina rangi ya kijivu iliyokoza. Liko na madirisha meusi yenye nafasi tupu likionyesha kuwa limefika hatua fulani ya ujenzi.

Jengo refu la ghorofa linasimama kando ya barabara, likionyesha muundo wa kisasa wa makazi au biashara. Barabara iliyo na magari machache inapita mbele ya jengo, likiashiria mazingira ya mijini au viunga vya miti.

Jengo la makazi linaonekana likiwa na nyumba za matofali ya rangi ya chungwa upande wa kushoto. Kuna uzio wa saruji unaotenganisha nyumba hizo na barabara. Upande wa kulia kuna jengo kubwa la ghorofa ambalo bado liko katika ujenzi.

Katikati ya shamba lenye nyasi kavu kuna eneo kubwa la wazi. Upande wa kushoto na kulia, nyumba chache zinaonekana za kisasa zimetawanyika huku zikiwa zimejengwa karibu na sehemu hii.

Majengo mawili marefu yaliyo karibu na barabara yakiwa na mitindo tofauti ya ujenzi. Jengo la kushoto linaonekana kuwa katika hatua za ujenzi na lina rangi ya njano. Jengo la kulia linaitwa North Crescent View.

Bango mbili tofauti zilizowekwa karibu na jengo linalo onekana kuwa la kawaida. Pengine karakana au sehemu ya biashara. Bango la juu lina matangazo ya huduma za gereji kama vile panel beating and spray painting, body works and repair car diagnosis na car wash service likionyesha nambari za simu na barua pepe.

Rafu kubwa iliyojaa vinywaji vya kuongeza nguvu ikiwa imepambwa kwa taa za blue zinazovutia. Vinywaji hivi vimepangwa kwa safu vikijaza kila nafasi kwenye rafu. Kichwa cha rafu kina neno energy zone likiwaka likionyesha aina ya bidhaa zinazopatikana.

Ndani ya duka kubwa kuna rafu zilizojaa keki na vitu vingine vya kuoka vilivyopangwa kwa kuvutia. Keki za aina mbalimbali baadhi zikiwa na matunda na nyingine zikiwa na aiskrimu zinajaa friji za kuonyeshea.

Sehemu ya soko la samaki ambapo samaki na dagaa mbalimbali wamepangwa juu ya barafu. Aina tofauti za samaki ikiwemo vipande vya samaki na dagaa waliopakiwa zimeonyeshwa zikiwa zimewekwa kwenye tray au moja kwa moja kwenye barafu.

Rafu ndefu ndani ya duka zimejaa bidhaa mbali mbali, hasa kahawa. Kuna pakiti nyingi za kahawa za aina tofauti, zikiwa na rangi tofauti tofauti, na chapa mbali mbali. Bidhaa hizo zimepangwa kwa umakini kwenye rafu nne, kuanzia pakiti kubwa hadi ndogo.

Duka la vifa vya elektroniki vinaonyesha safu ndefu za televisheni zilizowekwa ukutani, zote zikicheza picha au video tofauti. Chini ya televisheni hizo kuna jiko kadhaa na vifaa vingine vya nyumbani vilivyopangwa kwa ajili ya kuuza.

Duka kubwa limejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo friji, mashine ya kufulia na baiskeli. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na sakafu. Katika sehemu ya nyuma, baskeli zimepangwa kwenye rafu za juu.

Katika duka hili, kuna meza ndefu zilizojaa nguo zilizorundikwa kwa ajili ya mauzo. Nguo hizi zina rangi na mitindo mbali mbali zikiwa zimetupwa kiholela zikionyesha kuwa ni mauzo ya punguzo kubwa.

Katika duka hili kubwa, kuna sehemu ya kulipia bidhaa yenye fast lane nyingi. Vitufe vya malipo ya kujihudumia vimepangwa kwa safu kila kimoja kikiwa na skrini na vifaa vya kuchanganua bidhaa.

Safu ndefu ya majokofu mapya yamewekwa dukani kwa ajili ya kuuzwa. Majokofu haya yana miundo na rangi tofauti, baadhi yakiwa meusi na mengine ya rangi ya fedha, yakiakisi mazingira.

Orodha kubwa ya baisikeli zimepangwa vizuri, zimejaa sehemu ya duka zikionyesha rangi na mitindo mbalimbali. Baadhi ya baisikeli hizo ziko mbele zikionekana wazi huku zingine zikipangwa kwa safu ndefu kuelekea nyuma.

Duka la jumla lina rafu ndefu ambazo zimejaa vinywaji. Vinywaji hivyo, ikiwemo soda na juisi, zimepangwa kulingana na aina yake. Rafu hizo zina muanga wa blue unaviangazia vinywaji hivyo na viko katika sehemu moja ya duka hilo.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kulingana na aina. Vifurushi vya maziwa ya muda mrefu vinatambulika wazi kwenye rafu za juu. Chini kuna aina tofauti za sukari, unga na nafaka zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa na sanduku la wazi ziko kwenye sakafu ya duka kubwa. Sanduku hili linaonekana kuwa limetolewa bidhaa zote na kuachwa wazi. Sakafu inaonekana kuwa safi na imepangiliwa vizuri, na rafu ndefu.

Kuuzia vinywaji vikali ambacho kina rafu nyingi za chupa za pombe. Chupa za pombe zimewekwa kwenye rafu ndefu ambazo zinatoka mbele hadi nyuma ya chumba. Kuna maandishi yaliyowekwa kwenye rafu ambayo yanaonekana kuwa bei za vinywaji.

Kuna duka kubwa la matunda na mboga likiwa na ishara kubwa inayosomeka, fruits and vegetables. Mboga na matunda yaliyopangwa vizuri yamejaa kwenye masanduku ya mbao yakionyesha wingi wa bidhaa safi zinazouzwa.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo karatasi za choo na sabuni, zimepangwa vizuri. Wateja wanatembea kwenye njia pana iliotengwa kati ya rafu, wakichagua bidhaa wanazozihitaji.